Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponiki ambapo mimea inapandwa bila udongo na badala yake hutegemea virutubisho vinavyosafirishwa kwenye maji. Mfumo huu una muundo wa mabomba ya plastiki yaliyo na mashimo ya kupandia mboga na taa juu yake, kwa ajili ya mwanya wa kuchochea ukuaji wa mimea ndani.

Trekta likilima katika shamba kubwa, jambo linaloonyesha kilimo cha kisasa. Katika kilimo hiki, mashine kama trekta hutumika hili kuongeza uzalishaji kwa kasi na kwa ufanisi mkubwa. Trekta linaonekana likivuta jembe la kisasa likitayarisha kwa ajili ya upandaji wa mazao.

Hii ni shamba iliyoandaliwa kwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Hapa kuna mistari ya mabomba yenye mashimo madogo madogo inayowekwa kando kando ya mimea michanga. Faida ya mfumo huu ni kuokoa maji ukilinganisha ukuaji wa mimea, kupunguza magugu na ufanisi mkubwa.